Mathara ya mafuriko ,vifo, uharibifu wa makazi ya watu, barabara na vyakula ,umaskini pamoja na magonjwa sugu, waliobaki na makwao wanajitosa kwenye runinga na kutazama matukio haya ya kuhuzunisha na kushangaa. Wanasayansi wanasema ni kutokana na uharibifu wa anga ,nao waamini wasema ni siku za mwisho watu watubu, je! Dunia imefikia wapi?

Karatasi ya maji kwa kikao kimoja chenye ukame mkali. Walio kwenye mkutano huo ni wafanyikazi wa kijiji, wazungu wenye tukio pamoja na wanakijiji waliojawa na furaha riboribo. Kunayo mitungi kadhaa inayotarajia kupata uzima huu wa uhai.

Ni daktari wa miti shamba ameketi kwenye kijitamba chake na mbele yake kunazo madawa kadhaa aliyoyatengeneza ya kuponya magonjwa tofauti pia kunazo bidhaa zingine kando yake ikiwemo simu ya rununu, kikapu kidogo, na kifaa cha moto makazi haya yaenda kufanana na yale ya mganga.

Huyu ni daktari wa kutengeneza dawa za matibabu au magonjwa yanayoleta uharibifu kwenye afya ya binadamu wengi. Ana mavazi meupe na barakoa kwenye mdomo na mapua anazifanya vipimo kwenye utaratibu asije akapata matokeo mabovu. Anazo tarakilishi kadhaa zinazomsaidia kugawia kielezo kisha atazipeleka vielezo hivyo vipya kufanyiwa upelelezi mkuu kabla ya kupitishwa kuw ana uwezo wa kutibu.

Ni msimu wa korona, ambapo kila mtu alihimizwa kuosha mikono kwa kuwa ni kiungo kimoja cha kuambukizana. Mama pamoja na mtoto wa kike anayenawishwa mkono amevaa barakoa. Tanki la maji masafi ni msaada kutokana na kikundi cha UNICEF. Ni vyema kujikinga kutokana na magonjwa sugu.